Mchoro unaoonyesha dhana ya elimu mtandao, mfumo wa elimu ambao umekuwa kwa kasi kubwa nchini Kenya. Mchoro unaonyesha mwanafunzi akitumia kompyuta yake ndogo kujifunza kutoka kwa mwalimu anayefunza kwa njia ya mtandao.

Hili ni chumba cha kisasa cha mikutano kinachojulikana kama boardroom . Mazingira kama haya ni muhimu sana katika ofisi za makampuni, mashirika ya serikali na taasisi mbali mbali nchini Kenya. Katika chumba kuna meza ndefu. Katika ukuta kuna runinga ya kisasa.

Mandhari ya kawaida ndani ya chumba cha hosteli ya wanafunzi nchini Kenya. Picha inanasa uhalisi wa maisha ya wanafunzi wengi wa vyuo vikuu na vya kati, ambapo kushirikiana chumba ni sehemu muhimu ya uzoefu wao wa masomo.

Ni dhahiri kuwa ni sherehe ya utamaduni, katika shule ya Thika Road Christian School. Picha inaonyesha wanafunzi, na watu wengine wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, kutoka jamii mbalimbali za Kenya.

Kundi la wanafunzi mbalimbali wakishirikiana pamoja katika masomo wakionyesha nguvu ya ujumuishi na utoifauti katika elimu. Picha imepingwa maktabani au katika eneo la kusomea uku rafu za vitabu zikionekana nyuma.

Darasa la kisasa lenye wanafunzi. Aliye mbele kabisa akinyoosha mkono kujibu swali au kuuliza swali. Mwanafunzi anatumia kifaa cha kumsaidia kuskia. Mwalimu na wanafunzi wengine wanaonekana wamevalia barakoa.